Sehemu ya biashara, jamaa ambaye bila shaka ni msichana amesimama kwenye biashara yake ya kuuza maziwa akiwa amefurahia vile vile ni sifa.